Huyu ni mwanamke mchanga mwenye ngozi nyeusi akiwa ameketi na kutumia kompyuta mpakato. Mwanamke huyo amevalia nguo ya rangi nyekundu iliyorembeshwa kwa michoro ya dhahabu au rangi nyingine angavu. Anaonekana kuzingatia anchofanya kwenye kompyuta yake. Nyuma yake kuna mandhari isiyoeleweka vizuri lakini inaonekana kama majengo au miundo ya vijijni yenye rangi ya kahawia.

Huu ni mchoro unaoonyesha elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Inaonyesha mwalimu akitoka kwenye skrini ya kompyuta mpakato na mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza yake akisoma au kuandika. Kuna rundo la vitabu chini ya kompyuta mpakato na tofaha karibu naye.

Huu ni mchoro unaoonyesha dhana ya elimu au mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Katikati kuna kompyuta kubwa ya mkononi na ndani kuna skrini yake kuna mazingira ya darasa au ukumbi wa maathara. Mtu mmoja anaweza kuwa mwalimu au mzungumzaji amesimama mbele ya ubao wa maonyesho anaonyesha grafu, chati na data mbalimbali akielekeza kwa fimbo.

Kuna mtu aliyeketi chini akiwa ameshika kompyuta kibao mikononi mwake. Kwenye skirini ya kifaa hicho kuna maneno yanayosema e-learning , yakimaanisha ufunzaji wa kimtandaoni. Pia kuna picha ndogo za vitabu na video, vikiashiria masomo hao, kozi zinazopatikana kwenye mfumo huu wa kidijitali.

Kuna mwanamke na mwanaume ambao wameketi mezani wakitazama kompyuta mpakato. Mwanamke anaonekana akiandika au kufanya kazi kwenye laptop huku mwanaume akiwa na uso wa mawazo akiwa ameshika simu mkononi akiwasiliana. Pembeni kuna kikombe cha kahawa na daftari vinavyoashiria kuwa wanajihusisha na kazi au masomo.

Hili ni kundi la watu walioketi mezani wakijadili jambo. Watu wao wanaonekana kuwa katika kikao au washa wa kazi. Mmoja wao anatumia kompyuta mpakato ambayo inaonyesha wasilisho la powerpoint™ . Karatasi za rangi na vifaa vya kuandikia vimewekwa mezani ishara ya shughuli ya kupanga au kutafakari mawazo. Mazingira ni ya kisasa yanaonekana kuwa katika ofisi au kituo cha mafunzo. Wote wanaonekana kushiriki kikamilifu katika mazungumzo.

Ni msichana mdogo ambaye ameketi mezani akitabasamu huku akiandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta ya mezani, kibodi na vifaa vingine vya kusomea kama kalamu na vitabu. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au kufanya kazi ya shule.

Hao ni watoto wa shule wakiwa darasani wakijifunza kwa kutumia simu ya mkononi wamevalia mavazi ya shule ambayo ni sare tofauti kwa kila mmoja ishara kuwa huenda wanatoka madarasa au shule tofauti katika mandhari ya nyuma kuna ubaoni ulioandikwa kwa chaki na pia mchoro wa maumbo ya kijiometric kama mviringo, pembe tatu na mraba unaoonyesha kuwa ni mazingira ya masomo, pia kuna maboksi ya kuhifadhi vifaa na vitabu nyuma yao.

Ni mtoto mdogo ambaye ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato ,kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kompyuta inaonyesha maandishi na picha ya taa ya mawazo juu yake .Pembeni ya meza Kuna vifaa vya kuandikia kama karatasi, kalamu ,na kikombe cha kalamu. Mtoto anaonekana kuwa makini na anashiriki kwa masomo kwa njia ya mtandao akiwa nyumbani au kwenye mazingira ya kujifunzia.

Ni mwanamke anayefanya kazi kwenye kompyuta mpakato akiwa ameketi kwenye meza ya ofisi au nyumbani. Pembeni kuna vitabu na vikombe na mazingira yanayokaa kuwa ya nyumbani au ofisi ya kisasa yenye mapambo ya kupendeza. Sakafu ni ya mbao na kuta ni za rangi ya kijivu yenye mwonekano wa kisasa. Hii ni hali ya utulivu unaofaa kuwa kwa kazi.

Kuna wanawake wawili walioketi wakitumia kompyuta ndogo katika darasa au kituo cha mafunzo. Wanaonekana kuwa makini wakifanya kazi ya kujifunza huku mmoja akiandika kwenye daftari. Mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia teknolojia au mafunzo ya kompyuta.

Kuna mwanafunzi anayesoma kupitia kompyuta mpakato katika mazingira ya ofisi au darasa la kisasa. Katika skrini ya kompyuta kuna mwalimu anayeonekana akifundisha kwa kutumia ubao ni ishara kuwa ni masomo ya mtandaoni au darasa la mtandaoni. Mwanafunzi huyu anashika kalama na daftari akiandika maelezo kutoka kwenye somo. Juu ya meza kuna mmea ya mapambo na viti vya kisasa. Nyuma yake kuna watu wengine wakifanya kazi ya kusoma pia.

Kuna msichana ambaye amevaa miwani, anaye onekana kuwa makini akiwa ameshika kidevu chake kwa mkono mmoja huku, akitazama skrini ya komputa kwa makini. Mezani kuna vitabu, daftari na karatasi nyingi vinavyo onyeshesha shuguli.

Ni skrini yenye maandishi ambayo yanawakilisha ujifunzi kwa njia ya mtandao au kielektroniki. Kuna kioni mbalimbali zinazohusiana na elimu kama taa ya mawazo, saa, watu na kichwa cha akili bandia. Mtu mmoja anaonekana akiguza skrini hiyo ikimaanisha mwingiliano wa moja kwa moja wa teknolojia ya kujifunzia. Hii ni ishara ya matumizi ya teknolojia katika elimu ya kisasa.

Huu ni mchoro wa kompyuta ya mezani ikiwa kwenye skrini yake kuna alama ya video ikiashiria kuwa video inapatikana au inaoneshwa kando ya kompyuta hiyo kuna vitabu vilivyo wazi na vingine vikiwa vimefungwa, kalamu na kipanya, mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kujifunza au elimu ya mtandaoni.

Katika skrini ya kompyuta kuna maandishi na maandiko ya kidijitali yanayo elea yaliyo andikwa "Elimu Mtandaoni," "Mafunzo ya Mtandaoni," "Kujifunza Ki-elektroniki," "vifaa vya Kujifunzia Mtandaoni." Picha hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sehemu ya elimu, hasa kwa njia ya mtandao. Kuna atu wawili wanaotumia kompyuta mpakato kwa madhumuni ya elimu mtandaoni.

Kuna kijana aliyeketi kwenye kiti mbele ya meza ya juu akiwa anatumia kompyuta mpakato. Yuko ndani ya chumba chenye rafu za mbao zilizojaa vitabu na vifaa vingine na mazingira yanaoenakana kuwa ya kisasa na utulivu. Huenda ni maktaba ya kisasa au sehemu ya kufanya kazi.

Hiki ni komputa kibao ikiwa imewekwa kwenye meza yenye vipande vingi vya plastiki vya rangi mbali mbali vinanyofanana na matofali madogo ya kuchezea. Komputa hiyo inaonyesha programu ya kielimu picha za kuvutia za katuni. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu zilizo jaa vitabu huku ikiashiria kuwa hii ni sehemu ya kujifuzia watoto kama vile maktaba au darasa la awali.

Msichana anafanya mazungumzo ya mtandaoni kupitia kompyuta akiwa amevaa vishiko vya masikioni na kuonyesha ishara kwa mkono wake. Anaonekana kuwa kwenye mazungumzo ya mtandaoni labda darasa la mtandao au mawasiliano ya video.

Huyu ni mwanaume aliyevaa shati ya blue hafifu na fulana nyeupe. Ameketi mezani anaandika kwenye daftari huku akiwa na kalamu mkononi na laptopi ipo mbele yake. Anaonekana kuwa katika mazingia ya ndani labda ofisini au nyumbani na kuna mmea mkubwa wa kijani upande wa kulia. Mionekano ya picha inaonyesha kuwa mtu huyu anafanya kazi au kujifunza kwa makini.

Kuna watoto wawili wa shule waliovaa sare za shule za rangi ya samawati wakiwa wamekaa pamoja kwenye dawati la mbao darasani, wanaonekana wakiwa na furaha makini wakitazama kompyuta mpakato walioweka mezani, mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa darasa uliopakwa rangi ya buluu iliyofifiwa na ambao upande wa chini.

Kuna mtu ambaye amekaa mbele ya skrini kubwa ya kompyuta inayo onyesha watu tisa waliyo unganishwa kupitia mkutano wa video. Anaonekana ameshika karatasi labda anasoma au kuwasilisha taarifa flani kwa washirika wa mkutano. Skrini inaonyesha sura za watu mbalimbali wanao shiriki kwa mkutano kutoka maeneo tofauti. Pembeni ya kompyuta kuna vipasa sauti vya muziki ambavyo vinaweza kuwasaidia kuimarisha sauti ya mawasiliano.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha ofisi akiwa na kitabu au jalada katika mikono yake. Anaangalia kwenye kabrasha huku akiwa na kompyuta ya mpikaji juu ya meza yake. Msingi wa mazingira ni wa kisasa na kuna mmea ndani ya poti upande wa kulia. Anaonekana kuwa na umakini katika anachokifanya akionesha mazingira ya kazi au masomo.

Kuna msichana ambaye ameketi mbele ya kompyuta akitazama masomo au mafunzo yanayoendelea mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu anayeonekana akifundisha mbele, akiwa mbele ya ubao wa maandishi. Hii ni hali ya masomo ya mtandaoni ambao mwanafunzi anajifunza kwa njia ya video akiwa nyumbani au ofisini.

Kuna mwanamke na mwanaume, ambao wanazungumza wakishirikiana kwenye kazi wakitazama karatasi au nyaraka. wamevaa mavazi rasmi ya ofisini, na Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kazi ya ofisi au teknolojia. Mbele yao kuna picha ya skrini ya kompyuta picha ya maandishi na alama ya tiki, ianayo maanisha usalama wa ulinzi wa taarifa .

Hii ni kompyuta ya mkononi ambayo ndani ya skrini yake kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu vingi vya aina tofauti. Hii ni taswira inayoonesha jinsi teknolojia haswa kompyuta na mtandao inavyotumika kama chanzo cha maarifa. Ndani ya kompyuta vinaashiria kuwa mtu anaweza kusoma, kutafiti na kujifunza kupitia vifaa vya kidijitali bila kulazimika kwenda kwenye maktaba ya kawaida.

Kuna mwanamke ambaye amevaa shati jeupe akiwa ameketi mezani akiwa anasoma au kushiriki darasa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Amevaa vishikio vya masikioni na anashika penseli huku akiandika kwenye daftari akionekana makini na mwenye tabasamu.

Hili ni tangazo la kujifunza kwa njia ya mtandao. Kuna mwanafunzi anaketi chini akiwa na kompyuta mpakato huku kwenye skrini kubwa kuna mwalimu anafundisha pembeni. Kuna vitabu na ramani ya dunia, likionyesha mazingira ya elimu ya kisasa kupitia teknolojia.

Kuna mtu mbele ya kompyuta, akiandika au kuchukua maelezo kwenye daftari. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mkutano wa mtandaoni unaoendelea. Unaonyesha sura au picha za watu mbalimbali, waliounganishwa kwenye jukwaa la kidijitali. Inaonekana mtu huyu anajifunza au kushiriki katika darasa la mtandaoni. Mazingira yanaonyesha kuwa ni wakati wa mchana au jioni, karibu na kidijitali.

Mwanaume huyu anahudhuria darasa au mafunzo mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skirini kuna mtu anayefundisha na kuchora garafu za takwimu. Meza ina kikombe cha kahawa na simu ya mkononi pembeni. Mazingira yanaonekana kua tulivu kwa kujifunza.

Ni maabara ya kisayansi inayoonekana kuwa tupu bila watu. Kuna meza ndefu za kazi zenye sehemu za juu, zenye rangi ya kahawia iliyong'aa na sinki zilizojengwa ndani ya meza hiyo. Mfumo wa bomba na mabomba ya maji yanaonekana wazi, kwenye kila kituo cha kazi. Nyuma kuna rafu zilizojaa vyombo vya maabara na vifaa vingine vikionyesha kuwa maabara inatumika kwa majaribio mbalimbali.

Ni chumba chenye vitanda vya ghorofa vikionyesha mazingira ya mabweni au hosteli. Kuna vitanda vingi viwili vya ghorofa vinavyo onekana wazi vyenye ngazi za kupandia . Rangi ya kuta ni machungwa hafifu au krimu inayonekana kwenye chumba kikubwa kilicho pangwa kwa ajili ya kulaza watu wengi labda wanafunzi au wasafiri.

Hii ni chumba cha kompyuta ambapo watu kadhaa wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati wakitumia kompyuta ya mezani. Kila mtu anaonekana akiangalia skrini yake baadhi yao wakiwa wanatumia panya au kibodi. Ukuta wa chumba ni wa rangi ya manjano au kirimu na sakafu ni ya vigai vya rangi ya kahawia. Kuna wanawake na wanaume.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa wavu wakijaribu kushambulia mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya samawati namba kumi na mbili, na mwingine amevalia jezi ya kijani. Mpira wa wavu wa rangi ya samawati na njano unaonekana juu ya wachezaji. Wachezaji watu wengine wa mandhari ya uwanja wanaonekana nyuma yao.

Hili ni darasa la shule lililo wazi na safi. Ndani ya darasa kuna madawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Dirisha kubwa hutoa mwanga mwingi wa asili na mapazia yamefunguliwa kuruhusu mwangaza. Pia kuna meza ya walimu mbele ya darasa.

Hii ni chumba cha kulala kilicho na kitanda kikubwa kilichopambwa kwa mashuka meupe na shuka la hudhurungi juu yake. Kwenye kitanda kuna taulo zilizopangwa vizuri na nyuma ya kitanda kuna ukuta wenye mapambo ya rangi nyingi zenye muundo wa almasi. Pembeni kuna mlango mweupe na taa ya kusimama.

Hii ni chumba cha mabweni chenye vitanda vya ghorofa. Kila kitanda kina magodoro yenye mashuka ya mistari ya samawati na nyeupe. Kuna msichana ameketi kwenye moja ya vitanda vya chini akiwa amevaa nguo za rangi ya waridi. Chumba kina rangi ya manjano kwenye kuta na pazia la rangi ya machungwa lenye mpira ya kijani likiwa limefunika dirisha linaloleta mwangaza wa jua.

Ni darasa la shule ya wale au chekechea. Kuna meza za kjani zilizopangwa kwa mpangilio maalum na viti vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile samawati, kijani na pinki. Kuta za darasa zimepangwa na mabango ya kieleimu yananyoonyesha herufi , namabari na maumbo ya kijiometri. Pia kuna ubao mweusi na vifaa vingine vya kufundishia.

Hiki ni jumba kidogo cha kulala chenye vitanda vya ghorofa, vitanda ivyo vina mashuka vya rangi tafauti, kitanda cha juu kina mashuka ya zamawati na jini kuna mashuka ya rangi waride na maua, pembeni mwa dirisha kuna dawati ndogo lenye viti viwili vya plastiki vya rangi vya majungwa vinavyo weza kutumia kwa masomo au kufanya kazi, jumba kimepangwa kwa urahisi na kuna kuwa safi na nadhii.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa vikapu akiwa katika mazingira ya uwanjani. Mchezaji huyu anavaa soksi za rangi ya samawati na njano na ana mpira wa kikapu mikononi mwake akionekana kuwa tayari kutupa. Anasimama katika mkao wa kujiandaa na nyuma yake kuna umati wa watu wanaoshuhudia mchezo huo. Mandhari inaonekana kuwa ya uwanjani na hiyo inaonyesha shauku na nguvu za mchezo wa mpira za vikapu.

Kuna wachezaji wawili wa mchezo wa hoki wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja aliyevalia sare za kijani anaonekana akiwa chini huku akijaribu kudhibiti mpira kwa fimbo ya hoki na mwingine ambaye ni kepa aliyevaa mavazi ya kinga ya rangi ya chungwa na nyeusi anaruka kuelekea mpira kwa juhudi kubwa za kuzuia.

Kuna meza nyingi zilizogawanywa kwa kutumia vizuizi vya mbao ili kutoa faragha kwa wanafunzi wakati wa kujisomea au kufanya mtihani. Kila meza ina kiti kimoja na meza zimepangwa kwa mstari wa utaratibu. Dirisha kubwa lenye mapazia ya buluu linaonekana upande mmoja wa ukuta likiruhusu mwanga wa asili kuingia . Sakafu inaonekana kuwa safi na yenye vigae. Hii ni chumba cha kusomea au mktaba wa shule.

Kuna vijana wawili wakicheza mchezo wa raga. Mmoja wao ameshika mpira na anajaribu kukumbia huku mwingine akijaribu kumzuia kumkaba miguuni. Wote wanaonekana kuwa katika uwanja wa michezo wakiwa wamevalia sare za michezo. Hii ni dalili ya ushindani wa kimichezo na mazoezi ya timu.

Hivi ni vitanda vya ghorofa ndani ya chumba ambavyo vinaonekana sehemu ya bweni la wanafunzi. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na vitanda vimepangwa kwa mstari. Kila kitanda kina magodoro na baadhi yana mashuka. Mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha ukionyesha kwamba ni mchana.

Hiki ni kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao, sehemu ya chini ya kitanda ina godoro lililotandikwa shuka ya rangi ya machungwa, njano na kijani, pamoja na mito yenye rangi tofauti kama zambarau na nyekundu. Sehemu ya juu ya kitanda inaonekana wazi bila godoro. Kitanda hiki kiko ndani ya chumba chenye pazia jeupe lililo na mapambo na kuna mwangaza unaoingia kupitia dirisha liloko nyuma.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro meupe. Chumba kina mwangaza wa ndani wa ukutani na ina dirisha linaloleta mwanga wa asili. Mandhari hii inaashiria sehemu ya malazi kama vile bweni la shule, hosteli au nyumba ya wageni.

Hiki ni chumba cha kusubiria wateja au wagonjwa, kinachofanana na ofisi ya huduma au hospitali. Kuna viti vya plastiki vilivyopangwa kwa safu, pamoja na meza katikati. Upande wa nyuma kuna mabango mawili ya matangazo, yanayoonekana kuwa ya huduma za kiafya au taasisi ya kijamii. Madirisha makubwa yenye mapazia mekundu, uruhusu mwanga mwingi kuingia ndani ya chumba hicho. Mazingira ni safi ya mpangilio mzuri, yakitoa taswira ya simu ya mapokezi au kusubiria huduma.

Hili ni darasa lililo wazi na tupu lenye madawati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Ukuta wa nyuma una mabango ya elimu yalioandikwa kwa maandishi makubwa na kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia darasani. Mandhari ya darasa ni safi na utulivu likiwa tayari kwa matumizi ya wanafunzi.

Ni wanafunzi wakiwa darasani katika mazingira ya shule. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao kwa mpangilio wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya samawati. Baadhi yao wanaonekana kuwa makini wakimsikiliza mwalimu huku wengine wakiwa tayari kwa masomo au maelekezo. Pembeni ya darsa kuna mwalimu aliyevaa suti ya kijivu anayesimama karibu na wanafunzi hueda akiangalia au kuwasimamia.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mkutano au ukumbi wa maonyesho. Kuna viti vingi vya rangi nyekundu vimepangwa kwa safu, kuonyesha kuwa ukumbi huu una uwezo wa kuchukua watu wengi. Katikati mwa ukumbi, kuna njia ya kupita ambayo inaeelekwa kwenye jukwaa au sehemu ya mbele. Sehemu ya mbele ya ukumbi inaonekana kuwa na meza au jukwaa ambapo watu huenda huendesha mkutano, vipindi vya mafunzo au mihadhara.

Hii ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa. Kila kitanda kina godoro la rangi ya samawati na kuna ngazi za kupandia sehemu ya juu ya kitanda. Chumba Kiko safi na kimepangiliwa vizuri. Kikionekana kuwa sehemu ya Malazi ya wanafunzi au wakazi wa hosteli.

Hiki ni chumba chenye vitanda vya ghorofa viwili vilivyowekwa mashuka ya rangi tofauti. Pembeni kuna vitanda, kuna meza ya kusomea na kiti cha buluu chenye miguu ya mbao. Dirisha kubwa lenye mapazia pia linaonekana upande wa kushoto wa picha. Chumba hiki kinaonekana kuwa safi na imepangwa vizuri, huenda kikawa ni cha wanafunzi au wageni.

Huu ni ukumbi wa mihadhara, ambapo wanafunzi wamekaa kwenye viti wakiangalia mbele. Kuna mtu mmoja aliyesimama mbele ya darasa huenda ni mwalimu au mzungumzaji akitoa mada au maelezo. Kuna skrini au bango la kielektroniki linaloonyesha taarifa au mawasiliano.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa hewani karibu kufunga mpira kwenye wavu wa kikapu ndani ya ukumbi wa michezo uliofunikwa. Mchezaji huyu amevaa jezi ya rangi ya machungwa na anaonekana yuko katika harakati za kushambuliwa.

Hili ni darasa tupu amabalo lina meza na viti vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri. Viti vina rangi mbalimbali kwa vile nyekundu, kijani, samawati na nyeusi. Darasa lina madirisha makubwa yanayowezesha mwanga mwingi wa asili kuingia na pazia nyekundu yamefungwa pembeni. Kuta za darasa ni za rangi ya majano nyepesi na mbele kuna ubaoni unaotumika kwa kufundishia.

Hii ni chumba kilichogawanywa katikati na ukuta kufanya kuwa na sehemu mbili .Kila upande huna kitanda kimoja chenye mashuka ya rangi ya samawati na nyeupe zenye michoro ya nyota , pia kuna dirisha upande wa kila kitanda na rangi ya ukuta upande mmoja ni ya machugwa . Chumba hiki kinaonekana kuwa nadhifu chenye mpangilio mzuri.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa fremu ya chuma cha rangi nyeusi. Kitanda kina migodoro na mito na kila ghorofa inaonekana kuwa godoro moja kwa moja na mto uliofunikwa kwa rangi nyeupe na pinki. Kando ya kitanda kuna kiti cha plastiki cha mweusi pamoja na meza ya mbao ambavyo vinaweza kutumika kusoma au kufanya kazi nyingine za mezani.

Huu ni maktaba ya umma au ya shule. Ndani ya maktaba kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu, meza na viti vya kusomea. Wanafunzi au watu kadhaa wanaonekana wamekaa wakisoma au wakifanya kazi. Dirisha kubwa la kuingiza mwanga linaonekana upande wa kulia wa picha likitoa mwangaza wa asili ndani ya chumba. Mazingira ni tulivu yanayofaa kwa kujifunza.

Hili ni darasa la shule ya msingi au ya awali. Ndani ya darasa kuna ubao mweusi mkubwa uliyoandikwa maandishi kwa chaki. Meza na viti vya mbao vinavyotumika na walimu au wanafunzi. Ndoo na vyombo vingine vya plastiki upande wa kulia, labda kwa matumizi ya usafi au ukunywaji maji. Kuta zimepambwa kwa karatasi zenye maandishi au mchoro, ambazo zinaweza kuwa ni za nyenzo za kujifunzia.

Hii ni chumba kidogo cha kuishi ambacho kuna vifaa mbalimbali vya msingi, kushoto kuna friji, juu yake kuna mikrowevu na birika la umeme. Katikati kuna meza ya kazi iliyo na taa ndogo ya meza. Baadhi ya vitu vya mezani na kiti cha plastiki cha rangi ya machungwa. Juu ya meza hiyo kuna runinga iliyoning'inizwa ukutani, kulia kuna kabati refu la kuhifadhi nguo na dirisha lenye pazia la rangi ya kijivu. Pembeni ya mabati kuna sehemu ya kitanda chenye shuka ya man...

Kuna wasichana wanne wakiwa ndani ya maktaba. Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu na baadhi ya watu wanaonekana wakichagua au kusoma vitabu. Hii ni sehemu ya kujifunzia na kutafutia maarifa.

Kuna wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa kwenye darasa la kompyuta. Wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki na kutumia kompyuta za mezani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ndefu. Watoto wamevaa sare za shule ishara kuwa ni taasisi ya elimu rasmi. Kuta za darasa lina rangi ya njano na kuna ubao wenye maandishi unaoonekana ukinin'ginia ukutani. Wanafunzi wanaonekana wamejikita katika kutumia kompyuta.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala ambacho kimepangwa vizuri. Kuna kitanda upande wa kushoto chenye mashuka ya rangi ya kijivu na blanketi ya rangi ya machungwa mwishoni mwa kitanda. Dirisha kubwa lina mapazia ya rangi ya kijivu yaliyofungwa pembeni. Upande wa kulia wa chumba kuna meza ndogo yenye vifaa vidogo kama birika la umeme, kikombe na vifaa vingine vya jikoni kama jiko la umeme au mikrowevu. Pia kuna kiti cha plastiki cha rangi ya machungwa.

Huu ni uwanja wa mchezo wa shule ambapo watoto wanacheza mpira wa kikapu au kufanya mazoezi, watoto wamevaa sare za michezo za rangi ya machugwa na nyeusi uwanja umezugukwa na miti na majengo ya shule yanaonekana kwa mbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya shuleni au tahasisi ya elimu.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda vya chuma vya ghorofa. Kila kitanda kina magodoro na mashuka ya rangi tofauti. Sakafu ya chumba ni ya rangi ya kahawia na kuna viti vya plastiki upande wa kulia. Chumba kina madirisha yanayoleta mwanga wa asili kutoka nje.

Hiki ni kitanda cha gorofa. Kitanda hiki kinasehemu mbele za kulalia kitanda cha juu na cha chini. Kitanda hiki kimetengenezwa kwa mbao na sehemu ya juu ianuzio mdogo wa usalama. Kitanda cha chini kimetadikwa kwa shuka lenye rangi ya manjano na madoido ya mauwa pamoja na mito yenye rangi tofauti tofauti. Chumbani kuna dirisha kubwa lenye mapazia ambalo linaingiza mwangaza wa kutosha

Hili ni jengo la kisasa lililojengwa kwa matofali ya kuchoma linaloonekana kuwa sehemu ya taasisi ya elimu kama shule au chuo. Jengo lina ghorofa moja na lina wadirisha mengi makubwa yanayowezesha mwangaza wa kutosha kuingia ndani. Kuna barabara ya vumbi inayoelekea kwenye jengo hilo likiwa na mabomba ya machuma pembeni yanayotumika kama uzuio wa usalama au njia ya kwenda kwa mguu. Mazingira ya jengo yana miti mingi.

Hili ni kikundi cha wasichana wasita waliovaa mavazi ya michezo wakiwa uwanjani. Wote wanashikilia mapomba mekundu ishara ya kuwa ni washangiliaji. Wamevalia fulana nyekundu na suruali fupi au sketi pamoja na soksi ndefu za michezo. Wanaonekana kuwa na furaha, wanasherehekea kwa mikono juu kana kwamba wako katikati ya onyesho au mazoezi. Nyuma yao kuna majengo na miti na wanaonekana kuwa kwenye uwanja wa kazi wa kijani kibichi.

Kuna watoto wa shule wakiwa ndani ya maktaba au darasa la kusoma wakihusika na shughuli za kujifunza. Watoto wamekaa kuzunguka meza kubwa ya mviringo au mstatili wakiwa wamevalia sare za shule na wengine nguo zao za kawaida. Kwenye meza kuna vifaa vya elektroniki kama vile vitabu vinavyoonekana kuwa ya kielimu. Nyuma yao kuna rafu za vitabu zilizopangwa vizuri kuonyesha kwamba wako katika mazingira ya kujifunza.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala. Ndani ya chumba kuna kitanda kimoja chenye shuka ya kijani na juu ya kitanda kuna vyandarau ambavyo vimefungwa juu ya dari. Pia kuna kabati la mbao lenye kioo upande mmoja lililowekwa pembeni ya chumba. Ukutani kuna msalaba wa kikristu inayoashiria imani ya mkaazi wa chumba hicho. Chumba kinaonekana kuwa safi, kimepangwa vizuri na kina muonekano wa kawaida kwa maisha ya nyumbani au chumba cha.

Ni watu wawili, mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na printer ya tatu D . Wanaonekana wakionyesha vitu mbalimbali vilivyochapishwa na printer hiyo ikiwemo vitu vya rangi mbalimbali na maumbo tofauti. Mwanamme ameshika kitu cha samawati na kijani huku mwanamke ameshika kitu kinachoonekana kama fries na kitu kingine cha machungwa. Kuna saa ukutani nyuma yao.

Huyu ni mwanamke anayeweza kuwa mwalimu au mtaalamu wa tiba ya hotuba akishirikiana na mtoto mdogo. Wote wawili wanashika vitu vidogo vya rangi mbalimbali na mtoto anaonekana akifanya mazoezi ya matamshi au kujifunza kwa kucheza. Meza iliyo mbele yao ina vitu vingi vya kufundishia.

Huyu ni mwalimu au mlezi akimsaidia mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ako kwenye dawati na mbele yao kuna daftari na kalamu za rangi. Mwalimu anaonekana akizungumza kwa upole na kwa makini na mtoto huyo huku akimuonyesha kitu kwenye daftari. Inaonyesha mazingira chanya ya kujifunza ambapo kila mtoto anapata msaada na fursa ya elimu bila ubaguzi.

Kuna mtoto mwenye ulemavu wa kimwili akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto huyu anaonekana akiwa na furaha akitabasamu na kuonyesha ishara ya kujiamini au kushinda kwa kuinua mkono wake. Mtoto yuko kwenye sehemu enye watu wengine walioko kwenye viti vya madgurudumu. Pia inaonekana kama ni tukio au mkusanyiko wa watu wenye maitaji maalum. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu kadhaa kwenye mazingira ya ndani au kwenye ukumbi.

Kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa ndani ya chumba cha kukaa. Anashika kitabu mkononi huku akitumia simu ya mkononi kwa mkono mwingine. Anaonekana kuwa anasoma au anafanya utafiti huku mazingira ya chumba yakiwa safi yenye Fanicha za kisasa na mmea wa ndani kwa mapambo. Hii ni ishara ya kujituma na kuendeleza na shughuli za kila siku licha ya changamoto ya ulemavu.

Ni mvulana mdogo aliyevaa sweta ya rangi ya chungwa, akisoma kwa kutumia maandishi ya nukta. Ameweka mikono yake juu ya kitabu cha nukta akitumia vidole vyake kuguza maandishi hayo.

Ni mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa kazini mbele ya kompyuta mpakato. Amevaa shati la manjano na anaonekana kuwa makini katika kazi yake huku anatumia kalamu ya kupuliza kuandika au kuendesha kifaa chake. Juu ya meza kuna karatasi na kikombe cha kahawa au chai. Mandhari ya ofisi inaonekana kuwa ya misasa yenye rafu na mimea ya ndani.

Hii ni darasa ambapo mwalimu anasimama mbele ya ubao mweusi. Mwalimu anavaa sidiria ya mstari ya samawati na nyeupe akionyesha kidole chake kuelekeza kwenye moja ya herufi au maneno yaliyoandikwa kwenye ubao. Mtoto mmoja aliyepiga picha hiyo anashiriki akionekana kuwa na shauku, anatumia kifaa chenye rangi ya fedha huenda ni kalamu au chati.

Hawa ni wanafunzi wakiwa darasani, wakisoma. Mbele kuna msichana aliye kwenye kiti cha magurudumu akiwa na kitabu mezani na anaonekana kuwa makini. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine pia wakishiriki darasani. Ukuta wa darasa umejaa mabango ya kielimu.

Kuna wanawake wawili walioketi mezani wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mmoja amevaa miwani na shati la rangi ya kijivu nyepesi anaonekana akiwa katikati ya ishara akitabasamu kwa upole. Mwingine, msichana mdogo aliye upande wa kushoto wa picha anaonekana pia kutumia ishara huku akimwangalia mwalimu wake kwa makini.

Haya ni mazingira ya darasani ambayo kuna mwalimu na mwanafunzi ambao wanatumia lugha ya alama. Mwalimu aliyevaa miwani na shati la samawati anaonekana akionyesha namba kwa kutumia vidole vyake huku akitabasamu. Mbele yake kuna mtoto ambaye pia anatumia vidole kuonyesha ishara. Inaonekana kama anajifunza hesabu au kuwasiliana.

Kuna mwalimu, anayemsaidia mtoto kusoma au kufanya kazi ya darasani. Mtoto huyo anaonekana kuwa makini akifuatilia maandishi kwenye karatasi au kitabu, huku mwalimu akiwa karibu naye akielekeza kwa vidole.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wakishirikiana kwenye shughuli ya kujifunza darasani. Mwalimu anaonekana akitabasamu na kuzungumza na mtoto ambaye anaonekana kujihusisha na michezo wa elimu kutumia viuzizi vya plastiki. Mtoto huyu amevaa shati la ucheki na ameketi kwenye meza ya kijani. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa ya kuwa rafiki na yenye furaha yanayochangia maendeleo ya mtoto kielimu na kijamii.

Kuna wanafunzi wawili wa kiume, wakiwa darasani. Wote wamevaa mavazi ya sare za shule za rangi ya samwati. Mmoja wao ameinua mkono juu kana kwamba anajibu au kuuliza swali, huku mwenzake akigusa kichwa chake kwa kidole labda akiwa anafikiria au kujifunza kitu. Kuna vitabu vya picha na kalamu mezani vinavyoonyesha kuwa wako katika shughuli ya kusoma au kujifunza darasani.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa shuleni wakishiriki katika masomo ya darasani. Wamevaa sare za shule ishara ya kuwa ni taasisi ya elimu rasmi. Wengine wanashika vitabu na kalamu tayari kwa kuandika au kufuatilia somo. Mwalimu anaonekana akiwa mbele akifundisha au kuelekeza jambo. Mandhari ya darasa linaonyesha mazingira ya kawaida ya shule yenye ubao na mwangaza wa kutosha.

Huyu ni msichana mdogo aliyevaa miwani ya rangi ya waridi akiwa anacheza au kufanya shughuli ya kujifunza kwa kutumia vifaa vya elimu vya kuchezea. Anaonekana kuwa makini sana akiguza au kuangalia vitu vilivyo kwenye mbao yenye mashimo yaliyowekwa vifuniko vya plastiki vya rangi ya buluu, ambavyo huenda vina vifaa tofauti vya kuguzwa au kuonwa ndani kama mchanga, nyuzi au chembechembe.

Huyu ni mtoto mdogo akiwa na furaha. Ameshika mpira wa buluu mkononi. Mtoto huyu anaonekana yuko sehemu ya kuchezea ya watoto, ndani ya jengo lenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia. Anatabasamu pana usoni akionyesha kufurahia mchezo au shuguli anayofanya. Mazingira yanaonekana kuwa salama na rafiki kwa watoto.

Hili ni kundi la vijana walioketi kwenye jukwaa la mbao wakisikiliza au kushiriki katika majadiliano au mafunzo. Baadhi yao wana kompyuta mpakato, na wengine wana vifaa vya kusikiliza . Kijana mmoja katikati ana fimbo nyeupe ishara kuwa ana ulemavu wa kuona. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani au sehemu ya kujifunzia.

Kuna mwanamke na mtoto wake wakiwa wanaogelea kwenye bwawa la kuogelea. Wote wawili wana furaha na wanatabasamu. Mtoto amemkumbatia mama yake mgongoni huku, wote wakiwa wamevaa kofia za kuogelea mtoto ana kofia ya samawati na mama, ana kofia jeupe. Mazingira yanayonyesha kuwa ni sehemu ya ndani ya bwawa la kuogelea pengine kwenye kituo cha mafunzo ya kuogelea au klabu.